Mtu ambaye amevalia tisheti nyeusi, ambayo ina kinembo kilichoandikwa, Kenya, amekalia baiskeli ya miguu mitatu. Kando inaonekana nyasi fupifupi.

Wana michezo wanne wanakimbia kwenye uwanja wa riadha wakiwa wamevalia mavazi ya michezo mmoja ana shati ya bluu, mwingine ya nyekundu na mmoja ana bra ya michezo yenye maandishi Kenya.

Ukuta wa nje wa jengo la shule umechorwa maandishi na ramani mbili. Amani Primary School Honorable Ramadhan Kajembe Block. Kushoto inaonyesha eneo maalum au sehemu ya mkoa.

Nyasi zenye kijani kibichi zimetandazwa vizuri kwenye uwanja uliozungukwa na ukuta wa mawe. Njia imepita katikati ikielekea kwenye nyumba yenye...

Uwanja wa michezo kuna uhondo wa kuchezea wenye rangi za nyekundu zambarau na manjano pamoja na ngazi na majukwaa ya kupambamba.

Ratiba ya mshindano ya kuogelea imeandikwa kwenye ubao mweupe, ikigawanywa kwa sehemu kama tarehe, mahali, majukumu, sheria na aina za mashindano.

Kabati ambalo limepakwa rangi nyeupe limeandikwa namba tofauti tofauti kama tatu na kumi na mbili. Vitu vimeekelewa ambavyo ni vya rangi na manjano na samawati na nyeusi.

Ukuta mkubwa mweupe upande wa chini wa samawati umeandikwa sacred heart high school. Pembeni mna mtu ywavalia barakoa na kushikilia simu sikioni.

Mtu ambaye amevalia tishati ya blaki na suruali ya aina ya kijivu amelala kwenye mchanga. Humu nyuma kuna ukuta ya kijani, nyekundu na nyeusi.

Watu saba waliovaa fulana nyekundu zenye maandishi, Kenya, wameketi kwenye viti vya magurudumu wameshikana mikono kwa duara.

Wachezaji wawili wamevaa mavazi ya michezo yanayoandikwa, Kenya. Wakipanda baisikeli ya Tarem nyekundu, yenye chapa Solam. Wote, kofia nyekundu kichwani na viatu vya khaki.

Kijikaratasi cheupe kimebandikwa ukutani na maandishi ya rangi ya bluu na nyingine nyeusi. Maandishi, Monday 24th February 2025, Question: How did Samuel respond when called him?

Mlango wa shule umeandikwa jina la "Mama Ngina Girls High School", pamoja na nembo yenye mwenge, kitabu na kauli mbiu "Education is inspiration".

Ubao ama tangazo kwenye mandhari ya rangi nyekundu wamepaka ya pembeni yenye miundo ya pembe tatu za bluu, kijani na nyeupe.

Ukurasa wa themanini na sita, picha mzuri ya kijana ambaye tisheti ya manjano, inaonekana anatandika kitanda. Ukurasa wa themanini na saba, watu wanaonekana wameketi mahali wanakula.

Madawati ambayo yamepangwa kwa safu ndani ya darasa. Kila moja ikiwa na kiti chake. Baadhi yao yana vitabu na karatasi zilizotandazwa juu yake.

Mtu ameketi kwenye benchi ndani ya gym . Amevaa fulana nyekundu, suruali nyeusi na viatu vyekundu, pembeni kuna barrel yenye sahani.

Wanamichezo watatu wanakimbia, katika mbio za mashindano. Katikati, mwanariadha aliyevaa jezi nyekundu na kijani yenye maandishi Kenya na jina Kimani, kwenye bib .

Nguzo nyeusi za chuma zinashikilia paa la corridor yenye sakafu ya vigae. Ukuta mweupe una madirisha na mlango huku mwisho.

Ukuta mbele ukaandikwa, Kenya Medical Training College, na kinembo cha watu wameshikilia kitu, ni mweupe na manjano, wekundu unaonekana kwa umbali. Gari limesimamishwa mbele.

Mwanaume amesimama karibu na kituo cha kuchotea maji safi kilicho wekwa kwenye ukuta wa shulle akijaza chupa kubwa ya plastiki kupitia bomba maalum la bluu.

Wanamichezo wawili wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Wa kulia amevalia fulana ya kijani kila mkono na kaptula nyeusi. Huku mwenzake wa kushoto akiwa na fulana nyeusi kila mkono na kaptula nyeusi pia.

Jengo la ghorofa tatu, limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu. Kila moja, lina roshani yenye vyuma vyeusi, vilivyotengenezwa kwa ustadi.

Mwendesha baiskeli amevalia mavazi meusi ya kuendesha yenye michoro ya rangi tofauti na kofia nyeupe ya usalama. Gari yake ni ya manjano, kijani, aina ya, "Pinarello", yenye magurudumu meusi.

Ubao mweupe umesimama ukutani ndani ya jumba chenye sakafu ya vigae pembeni kuna ndoo yenye rangi ya waridi maandishi yamo ubaoni mlango upo upande wa kushoto.

Sehemu ya jengo ina grili ya chuma ya kijani mbele ya eneo la wazi. Ndani kuna kizima moto chekundu kilichoninginizwa ukutani, mtungi wa gesi wa rangi ya chungwa.

Kuta zimepambwa kwa maandishi ya siku saba za juma. Kila moja ikiwa na namba ya mpangilio na mchoro wa kuvutia. Jumapili ina alama ya upinde.

Mlango wa kuingilia Kwa shule ya upili ya "Likoni Mixed", kuna lango la buluu katikati. Likizungukwa na kuta mbili zenye maandishi ya kuhamasisha elimu.

Wanariadha wawili mmoja mfupi mwingine mrefu wamevalia jezi tofauti tofauti za rangi nyekundu ya kijani na manjano.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshika vitabu kadhaa mapajani. Amevalia fulana ya kijivu, shati la miraba na suruali ya jeans ya buluu.

Wanamichezo wanne wamevalia jezi tofauti tofauti za rangi ya manjano, nyekundu na nyeusi. Mbele vinembo kama Kenya, nissan, Kimani na Bill zimeandikwa.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho ni kompyuta kimewekelewa mezani, nyeupe huku juu nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya samawati uliozungukwa na mbao.

Mlango wa kuingilia umetengenezwa kwa chuma, umewekwa kati ya nguzo mbili nyeupe. Ukuta wa pembeni una nembo ya ngao yenye maandishi na alama mbalimbali.

Watu wa mvulana kwa msichana wamechapishwa kwenye karatasi iliyoandikwa, Nancy Chelagat Koech, Nationality, Kenyan. Date of birth.

Watu wanne, mmoja kavalia barakoa, shati nyeupe wote, na suruali ya jeans , wameshikilia karatasi nyeusi, mwengine kafungilia kitambara kichwani chake.

Mtu ameketi ndani ya mashua ya kuendesha kwa kutumia makasia akiwa amevaa mavazi meusi yenye mistari mieupe kwenye mikono na kofia ya buluu.

Karatasi ya nyumbani ya kazi ina maswali ya kidini, kuanzia namba nane hadi kumi na nne, yakihusiana na Biblia na masimulizi yake.

Jengo la rangi ya manjano linaonekana kuwa la huduma za uma huenda ni hospitali au shule lina gorofa kadhaa na lango kuu limefunikwa kwa kivuli cha kijani.

Mwanariadha wa Kenya mwenye jezi nyekundu yenye maandishi Kenya anakimbia kwenye uwanja wa riadha mkono wake wa kulia una ulemavu unaoonekana, mandhari ya nyuma ina uwanja.

Jengo la mawe limeandikwa Miche Bora Nursery na Primary School. Dirisha zake zina grill za chuma na pikipiki moja imegenezwa mbele.

Jengo mzuri sana ambalo linaonekana ni shule ya "The Host Academy" lina rangi nyeupe na paa ambao mbao zake ni za rangi ya samawati. Chini mwaonekana nyasi ya kijani.

Kompyuta mbili ambazo zimeekelewa juu ya meza meupe, kando mna vijikaratasi na vitabu ambavyo vina maandishi.

Watu waliovalia jaketi za kijani na nyekundu wamesimama pamoja wakishikilia hudi kubwa ya sherehe yenye thamani ya shilingi milioni moja iliotolewa kwa kamati ya paralimpiki .